Shimo ambalo halijafunikwa, lililosakafiwa, lenye uchafu mwingi unaooza na usioozwa, ambao unatoa harufu mbaya kwa watu wanaoishi karibu na eneo hilo. Pia hii inaweza kuleta mlipuko wa magonjwa ya kuambukiza.

Eneo ambalo lipo pembezoni mwa makazi ya watu ambapo kuna takataka nyingi zilizokusanywa ambazo ni mchanganyiko wa plastiki na zingine zinazooza pia kuna watu wengi wakichakata uchafu huu, pia mwingine unapelekwa viwandani kwa ajili ya kubadilishwa kutengeneza bidhaa.

Ndoo nyingi zenye rangi na ujazo tofautitofauti, kama vile, nyekundu na kijani, ambapo zimewekwa sehemu ya nnje kwenye eneo la hospitali, ambapo hutumika kwa ajili ya kuwekewa uchafu.

Matenki mengi makubwa yenye ujazo tofauti tofauti, yamewekwa juu ya majengo marefu ya ghorofa kwa ajili ya kuhifadhi maji yanayotoka kutoka kwenye chanzo kwa ajili ya kutumiwa na wakazi wa sehemu hiyo.